Hiki ni chumba cha kulisha ng'ombe, ndama wametengwa na mama yao.

(Somebody is trashing maize pro eh, is alsooo sorting, removing the good ones aside and the bad ons taking them aside , trushing by hand.)

Mkulima hunyunyizia ng'ombe dawa kutumia mtungi.